Mchoro huu unawakilisha dhana ya E-learning au masomo ya mtandaono ukiunganisha vipengele mbali mbali. kompyuta ya mezani iliyo na neno E-learning ndio kitovu ikiunganisha vifaa kama simu na vifaa vya kuhifadhi data.

Kijana meupe mwenye nywele nyekundu anakaa mbele ya kompyuta kubwa ya mezani, skrini ina onyesha mwanamke aki zungumza kuashiria masomo ya mtandaoni au mkutano wa video. Mazingira ya mezani yana vitu vichache vilivyo pangwa vizuri ikiwemo mimea midogo na vifaa vya ofisi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizokunja ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kujituma kwenye kazi. Amevalia sweta nyekundu na anaweka mkono wake chini ya kidevu akionyesha utulivu na umakini. Anafanya kazi katika mazingira ya ofisi.

Binti mdogo anaonekana akitumia kompyuta ndogo labda akiwa katika darasa la mtandaoni au mazungumzo ya video. Mazingira yake yanaonekana kuwa tulivu na yenye vitu vichache kama rafu yenye mimea na chupa nyuma yake.

Msichana na mwanaume wako mbele ya kompyuta ndogo na skrini ya kompyuta wakishirikiana kufanya kazi. Hali hii inaweza kuashiria timu ya wataalamu na teknolojia aua wanafunzi wakishirikiana kwenye mradi wa programu.

Nembo hii inawakilisha dhana ya E-Learning ikiwa na kompyuta mpakato mbele. Nyuma yake kuna taswira ya ubongo na muunganisho wa data ikionyesha akili bandia na teknolojia ya habari. Hii inahusisha elimu ya mtandaoni na maendeleo ya kiteknolojia.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta ndogo kwa umakini. Glasi ya maji na mmea mdogo kwenye sufuria vipo karibu naye, vikionyesha mazingira ya kazi tulivu na yenye kupendeza.

Mtu anatumia kompyuta mkononi akiwa ameketi kwenye meza ndogo. Mikono yake ipo juu ya kibodi ikiashiria kuwa anafanya kazi au anaandika. Nyuma yake kuna dirisha kubwa linaloonyesha majengo ya jiji.

Kompyuta mpakato inageuka kuwa kitabu chenye kurasa nyingi. Aikoni mbalimbali za biashara na elimu zinaonekana zikifurika kutoka kwenye skrini. Hii inaashiria mchanganyiko wa teknolojia na maarifa, labda ikimaanisha kujifunza kidijitali au usomaji mtandaoni.

Mwanamke ameshikilia kompyuta kibao akitazama skrini inayoonyesha picha. Simu mahiri imelala karibu na yeye mezani, ikionyesha matumizi ya vifaa vya kielektroniki. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia kwa ajili wa habari au burudani labda katika mazingira ya mgahawa au nyumbani.

Watu wawili wamesimama pande zote za kompyuta kubwa ya mkononi ikiwa na video ya mwalimu akifundisha, kwenye skirini mchoro wa kiufundi unaonekana ukiashiria masomo ya uhandisi au usanifu ,zana za uhandisi zinaonekana zikisisitiza dhana ya kujifunza kwa vitendo na uvumbuzi.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo iliyowekwa kwenye dawati safi. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano mwingine wa video na washirika wengine watatu. Dawati limepambwa kwa kikombe, kalamu na vifaa vingine vya ofisi vikionyesha mazingira ya ofisi yenye utaratibu.

Mwanafunzi anaonekana akishiriki darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo mwalimu anaonekana akifundisha. Hali hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kurahisisha masomo ya mbali hasa katika kipindi hiki ambacho elimu mtandaoni inazidi kuwa muhimu.

Mwanaume mwenye tabasamu na miwani ya ameketi kwenye dawati jeupe akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali, dirisha kubwa na mimea miwili ya ndani. Eneo lote linaonekana kuwa ofisi ya kisasa au nafasi ya kazi ya nyumbani, ikionyesha mazingira tulivu na ya tija.

Mwanafunzi anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato akifuata somo linalotolewa na mwalimu kupitia video. Amezungukwa na daftari na vitabu akichukua dondoo na kufanya mazoezi ya hisabati . Mazingira yanaonyesha kujitolea katika elimu ya mtandaoni au masomo ya nyumbani.

Binti ameketi mezani akitumia kompyuta yake ya mkononi kujifunza masomo. Mwalimu anaonekana kwenye screen , akifundisha somo la hisabati. Pia kuna vitabu, kikokotozi na kalamu kwenye meza, ikionyesha mazingira kamili ya kujifunzia.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta mpakato akifuata masomo ya mtandaoni kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini . Dawati lake lina mwangaza wa taa, vitabu na mmea mdogo ukionyesha mazingira tulivu na yanayofaa kwa kujifunza. Inaonyeshana jinsi teknolojia inavyotumika katika elimu ya kisasa.

Mwanamke mchanga anatabasamu, akiwa ameketi mbele ya komputa ndogo na skrini nyingi zinazoelea mbele yake. Skrini hizo zinaonyesha programu mbali mbali za ubunifu. Anatumia teknolojia kubuni na kuunda, akionyesha uwezo wa dijitali katika kazi za kisasa.

Kijana mmoja anaonekana ametulia kwenye dawati la maktaba, akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Tabasamu la upole usoni mwake linaashiria umakini na kuridhika na kazi yake . Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Simu janja imefunguka na kuonyesha maktaba ndogo ya vitabu vingi ikisisitiza dhana ya ufikiaji wa maarifa kupitia teknolojia. Pembeni kuna kikombe cha kahawa na penseli ikionyesha mazingira tulivu na ya kujifunza. Mfumo huu unaashiria urahisi wa kupata vitabu na rasilimali za kielimu kupitia vifaa vya kielektroniki.

Umuhimu wa elimu ya mtandaoni umesisitizwa huku eneo la E-LEARNING, likionyesha wazi kwenye skrini ya kompyuta kubwa. Wanafunzi mbalimbali wametawanyika kwenye kompyuta hiyo, wakitumia vifaa vyao kujifunza na kufanya kazi. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoruhusisha upatikanaji wa elimu kwa watu tofauti.

Mtu mmoja anaonekana akitazama mhadhiri kwenye kompyuta ndogo, akiwa ameketi kwenye starehe kwenye kochi. Madhari ya chumba yanaonekana mazingira ya nyumbani yakisisitiza ujifunzaji wa mtandaoni.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wamekaa juu ya rundo la vitabu vikubwa. Kila mmoja wao ana kompyuta mpakato mbele yake akionekana kujishughulisha na kazi au kujifunza. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la samawati na mimea michache ikipendekeza mazingira tulivu ya kujifunzia au kufanya kazi.

Msichana mchanga anatabasamu akisoma akiwa amevaa vipokea sauti vya masikio vyeupe .Amejikita kwenye masomo yake. Akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Mazingira yake yanaonekana nafasi tulivu na ya kujifunzia labda nyumbani au maktaba.

Watu kadhaa wamekutana kwenye chumba cha mkutano wakishiriki katika mkutano wa video na washiriki wengine kwenye skrini kubwa ukutani . Mazingira ya ndani yana rangi ya kuvutia na mapambo ya kisasa kuashiria ofisi ya kisasa. Watu wanaonekana kujihusisha kikamilifu katika mjadala wao.

Mtaalamu anatumia kompyuta dogo na kompyuta na kibao akichambua data tata na kirafu zinazo elea hewani, algorithimu ya AI inaonekana katikati ikipokea na kuchakata taarifa nyingi ikionyesha uwezekano wake mkubwa wa kujifunza na kutambua mifumo. Huu ni mfumo wa kazi jinsi ya akili bandia inavyotumika katika uchambuzi.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa ikiwa na taswira ya ulimwengu wa elimu mtandaoni kwenye skrini. Nyuma ya kompyuta kuna kitabu kikubwa cha kidijitali chenye alama za kielimu kama kofia mahafali na mirija ya maabara. Vilevile kuna vyombo nyenzo vinavyoelea vyenye picha za sayansi na elimu, vikisisitiza dhana ya kujifunza kidijitali.

Elimu ya mtandaoni imeonyeshwa kupitia mwanafunzi anayejifunza kwenye kompyuta ndogo na mtazamaji mwingine anayefuatilia somonla video kwenye skrini kubwa. Kofia akihutimu inaashiria mafanikio ya kielimu kujifunza kwa mbali. Mazingira yanaashiria fursa za kisasa za kupata elimu kupitia teknolojia.

Kikundi cha vijana kinacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa wazi uliojumuisha nyasi na udongo. Wachezaji wameenea uwanjani karibu na goli, wakionyesha shughuli za michezo . Mandhari ya miti minene inaonekana nyuma.

Maktaba hii ina safu ndefu za rafu zilizojaa vitabu vingi. Meza ndefu za kusoema na viti kadhaa viko mbele ya rafu hizo. Sakafu inaonekana kuwa safi na isiyo na watu ikionyesha mazingira tulivu ya kujisomea.

Jumba la madarasa lenye viti na meza nyingi limejaa katikati. Ubao mweupe wa kuandikia umewekwa mbele, na taa kadhaa zimetundikwa juu, zikionyesha kuwa ni mahali pa kujifunza. Inaonekana kuwa darasa lisilo na wanafunzi kwa sasa.

Mabweni yenye vitanda vya ghorofa katika chumba kilicho na vigae vya rangi ya kahawia yanaonekana. Vitanda vyote viwili vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro ya samawati na matandiko yanayolingana. Dirisha linaonekana kwa mbali likiwa na mapazia meupe yaliyopambwa, likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Kuna darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Ubao mweusi upo mbele ya darasa na ramani ya Afrika imetundikwa ukutani. Inaonekana kuwa darasa la shule la kawaida, likisubiri wanafunzi wake.

Wanafunzi wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta wakijifunza au kufanya mazoezi. Kila mmoja ana skrini yake na mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa. Chumba kinaonekana kuwa maabara ya kompyuta.

Jengo la kisasa la orofa limesimama katikati ya bustani ndogo. Miti mirefu ya kijani na mimea ya kijani kibichi inalizunguka ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri. Maji ya mvua au dimbwi ndogo linaonekana kando likiongeza uzuri wa mandhari.

Katika chumba cha kulala chenye mabweni, mtu mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini, akionekana akitumia simu au kifaa kingine. Vitanda viwili vya ghorofa viko upande wa kushoto, na kingine upande wa kulia, vyote vikiwa na shuka za samawati na miraba. Mapazia ya manjano na rangi ya ukuta ya manjano yanaongeza hisia, ya utulivu kwenye chumba.

Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya mraba yenye rangi ya samawati na nyeupe kikiwa na mito miwili meupe. Godoro la maua linaonekana chini ya shuka likitoa mguso wa rangi. Mandhari ya chumba inaonekana rahisi na safi, ikionyesha mahali ya kupumzika.

Darasa la shule linaonekana likiwa limejaa madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Bodi nyeusi iliyochakaa na karatasi zilizobandikwa zinaonekana mbele ya darasa zikionyesha alama za matumizi. Madirisha upande wa kushoto yanauhusu mwanga kuingia yakionyesha darasa hili la zamani liko tayari kwa masomo.

Watoto wadogo wameketi kwenye meza kubwa, wengine wakiwa wamelala chini ,wakiangalia vifaa vyao kwa kujifunzia. Rafu zinazojaa vitabu zimepangwa vizuri nyuma , Zikionyesha mazingira ya maktaba au darasa.

Chumba chenye vitanda vya mbao, kimoja kikiwa cha ghorofa mbili na kingine cha kawaida. Magodoro ya samawati yanapamba kila kitanda yakiashiria utayari wa kulala. Mapazia meupe yanaonekana kwenye dirisha yakikamilisha mandhari rahisi na safi ya chumba cha kulala.

Kundi la watu linajifunza kucheza tenisi , kwenye uwanja wa samawati. Wengine wanashikilia raketi, huku mipira michache, ikiwa imetawanyika uwanjani. Kwa umbali, kuna uwanja wa michezo wenye vifaa vya kuchezea.

Maktaba au chumba cha kujisomea chenye meza na viti vingi vilivio pangwa kwa ajili ya wanafunzi. Rafu kubwa za mbao zimejaa vitabu vya aina mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mpana wa maarifa. Eneo linaonekana kuwa tulivu na lenye mazingira mazuri kwa ajilia kusoma na kujifunza.

Chumba kikubwa chenye kompyuta nyingi kimepangwa kwa ajili ya wanafunzi zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu. kila kituo kina kompyuta, kiti na meza huku sakafu nyekundu ikitoa rangi ya kuvutia.

Chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi kina vitanda vitatu, kila kimoja kikiwa na shuka za kijani zilizokunjwa vizuri. Net nyeupe za mbu zimetundikwa juu ya kila kitanda, zikionyesha kuwa ni chumba cha kulala. Sakafu ya mbao inatoa joto kwa mazingira hayo.

Hiki ni kikao cha watu wazima wengi wakiwa wanaume. Wameketi kwenye meza ndefu ya mbao. Wote wamevaa suti na nguo rasmi wakionekana kushiriki katika mkutano au mjadiliano muhimu. Chumba kina taa za kutosha na kimepangwa kwa ajili ya mazingira ya kitaalamu.

Chumba kidogo chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana kikiwa na godoro nyeupe na blanketi nyekundu. Upande wa kulia kuna dawati ndogo na kiti karibu na dirisha linaloruhusu mwanga wa asili. rangi za kuta, samawati na kijivu zinaongeza hisia ya utulivu kwenye chumba.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa urahisi kikiwa na kitanda kimoja chenye shuka nyeupe upande wa kulia. Kabati la mbao limegawanya chumba kikiwa na kioo na nafasi ya kuhifadhi vitu. Ukuta wa rangi ya zambarau na mapambo meupe yanaonekana uso wa utulivu.

Uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi unaonekana ukiwa na wavu wake mweupe na ubao wake. Nyuma yake kuna majengo na miti mingi, ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha jamii. Uwanja unaonekana tayari kwa michezo.

Ushirika wa kike wamejiandaa kuruka kwenye bwawa wa kuogelea wakiwa wamevalia makofia ya kuogelea za samawati na suti za kuogelea wamesimama kwenye sehemu za kuanzia ilizokua zimejengwa pempeni mwa bwawa. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevaa sare za samawati wanaonekana wakiwatazama washindani.

Lango kubwa la chuma lenye maandishi, near executive ladies hostel, limesimama mbele ya jengo lenye ghorofa mbili. Jengo hilo lina rangi ya kijani samawati na limezungukwa na kuta za saruji likionyesha kuwa ni hosteli ya kisasa. Mandhari ya anga yenye mawingu meupe yanaonekana juu huku miti ikichomoza upande wa kushoto.

Mito miwili yenye mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe imelala juu ya kitanda cheupe safi. Mito hiyo imepangwa vizuri ikialika usingizi au mapumziko. Mandhari ya chumba inaonekana kuwa tulivu na ya starehe ikionyesha mazingira ya hoteli au chumba cha kulala chenye mpangilio mzuri.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya manjano limesimama kwenye eneo la nyasi. Limepamba kwa maua mbele, likionyesha labda tukio maalum au matumizi mapya. Muonekano wake safi na mpya unaashiria usafiri salama na wa kisasa kwa wanafunzi.

Chumba cha darasa kisicho na watu kimejaa madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Madirisha makubwa matatu yaliyo na mapazia meusi yanaonekana upande wa kulia yakiruhusu mwanga kuingia ndani. Mbele ya darasa, kuna meza yenye kompyuta na projekta imetandikwa juu ikionyesha ni darasa la kisasa.

Jengo lenye muundo wa kipekee linaonekana likiwa na paa la samawati na nguzo zinazounga mkono sehemu ya mbele. Ngazi za mbao zinaelekea kwenye mlango zikionyesha ukarimu na mazingira ya kupendeza. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye vyungu ikiongeza uzuri wa asili kwenye mazingira.

Majengo mawili yenye orofa, yamezungukwa na miti na mimea ya kijani kibichi. Jengo la mbele lina kuta za matofali na nguzo za mbao kwenye orofa ya chini ikionyesha usanifu wa kisasa. Njia ya udongo inaelekea kwenye majengo haya, huku kukiwa na ua uzio wa chuma pande zote mbili.

Kundi la watu wa nane, wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama wakiwa wametabasamu mbele ya bango la kilele cha mlima Longonot. Bango hilo linaonyesha taarifa za kijiografia na urefu wa mlima, takriban mita elfu mbili mia saba na themanini. Mandari ya nyuma inaonyesha mawingu na bonde, ikidhibiti kuwa wapo kileleni au karibu na kilele cha mlima.

Mwanaume ameketi kwenye benchi jeupe akisoma kitabu ndani ya maktaba. Rafu ndefu zilizojaa vitabu zimepamba kuta pande zote mbili. Sakafu ya mbao inaonekana kwenye mazingira tulivu ya kusomea.

Kundi kubwa la wanafunzi, wote wakiwa wamevaa sare ya rangi nyeusi zenye nembo za manjano. Wamesimama mbele ya basi kubwa la shule. Basi hilo ni la rangi ya manjano na limeandikwa Thika Road Christian School upande wake. Inaonekana ni picha ya kundi kabla au baada ya safari au tukio la shule.

Mwanamke kijana mwenye nywele nyekundu anakaa kwenye kiti akionyesha vidole vinne. Anaonekana kuwa na ugonjwa wa Down Syndrome lakini ana tabasamu la furaha. Mtu mwingine akionekana akimsaidia au kumwongoza, kuashiria mazingira ya kujifunza au msaada.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu nzuri anaonyesha ishara za mikono kwa furaha. Anaonekana akijifunza au kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara na mtu mzima asiyeonekana vizuri. Hii ni taswira yenye kuguza hisia inayoashiria umuhimu wa mawasiliano .

Mwanaume mwenye miwani na fulana ya kijivu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya nyumba. Anashikilia kitabu kwa mkono mmoja na simu ya rununu kwa mwingine, akionekana akichunguza vitu vyote viwili.

Mwalimu mwanamke anafundisha msichana mdogo lugha ya ishara akimuonyesha ishara kwa mikono yake. Msichana huyu anamwangalia mwalimu wake kwa makini akijaribu kuiga ishara hizo. Nyuma yao bango lenye namba linaonekana likionyesha mazingira ya kujifunzia.

Kijana mdogo ameketi darasani akionekana makini na mwenye mawazo mengi. Amevalia shati la mraba jekundu na nyeusi akiwa ameweka mikono yake mezani mbele yake. Macho yake yanaelekezwa juu, yakiashiria umakini wake kwa mwalimu au mada fulani.

Kijana anafurahi na kucheza mchezo wa kujenga ujuzi, huku mtu mzima akimsaidia. Anaonekana amekaa kwenye kiti cha magurudumu akifurahia shughuli hiyo. Mazingira yanaonyesha chumba chenye nuru, labda katika kituo cha tiba au nyumbani.

Msichana mwenye miwani amesimama akisoma kitabu cha rangi ya zambarau. Tabasamu dogo limepamba uso wake, ikionyesha furaha na umakini wake kwa kile anachosoma. Nyuma yake kuna miti mirefu, ikionyesha kuwa yuko nje, labda akifurahia kusoma katika mazingira tulivu.

Mtoto aliye na ugonjwa wa ulemavu anaonekana akicheka kwa furaha. Ameketi karibu na mwanamke mzima, ambaye pia anatabasamu. Wote wawili wanacheza na mchezo wa ushanga na waya.

Mwanaume kijana mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa ametabasamu na anaonekana mwenye furaha ndani ya semina yake. Amevalia aproni na kushika kipande cha ngozi akionyesha ufundi wake wa kutengeneza bidhaa za ngozi.

Msichana na mvulana wamekaa chini wakitazama mchoro au kitu kingine msichana anaonekana akimwelekeza kitu mvulana ambaye anamsikiliza kwa makini. Wote wawili wako katika mazingira ya nje labda kwenye ukumbi au jukwaa la mbao na miti ikiwa nyuma.

Watafiti wawili, mwanamume na mwanamke wanasimama kando ya printer ya 3D wakishikilia mifumo midogo iliyotengenezwa. Mifano mingine ya rangi mbalimbali na miundo tofauti yamepangwa kwenye meza, ikionyesha ubunifu na uwezekano wa teknologia hii. Hii inaweza kuwa maabara ya utafiti au chuo kikuu.

Mtoto au msichana mdogo ameketi mbele ya meza akionyesha furaha kubwa huku akicheza na vizuizi vya rangi. Tabasamu yake na mikono iliyoinuliwa inaashiria hisia chanya na kufurahia wakati huo.

Wanafunzi watatu wanaketi kwenye madawati yao darasani wakijishughulisha na kuandika au kufanya kazi zao. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa la kawaida ikisisitiza ujumuishi wa wanafunzi wote bila kujali hali zao.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza ndogo akichora au kuandika kwenye karatasi. Nyuma yake kuna kiti cha magurudumu kikionyesha mazingira yanayozingatia mahitaji maalum au kujumuisha watu wenye ulemavu.

Vijana wawili wanafurahia kupamba keki jikoni moja akiwa amevaa aproni yenye madoa na kutoa ulimi wake. Wote wanaonekana wakicheka na kufurahia shughuli hiyo wakiwa wamezunguka na keki zilizopambwa na bakuli la mchanganyiko. Mandhari inaonyesha furaha na ushirikiano katika mazingira ya nyumbani.

Watu wawili wanacheka na kupeana mikono wakionyesha furaha na uhusiano wa kirafiki. Mmoja na sifa za down syndrome na anatabasamu kwa moyo wote, huku mwenzake ambaye anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi akimtazama kwa bashasha.

Mama na binti yake wanacheza pamoja kwenye meza. Binti anatabasamu kwa furaha huku akishika kitu mkononi mwake. Wanaonekana kufurahia muda wao pamoja, wakiwa wamezungukwa na vitu vya kuchezea.

Kijana akiwa amevaa shati jeupe la shule, ameketi kwenye dawati akisoma kwa kutumia mfumo wa nukta nundu. Tabasamu pana limepamba uso wake, akionyesha furaha, na hamu ya kujifunza. Hali ya utulivu na kujitolea inaonekana wazi katika mazingira yake ya darasani.

Mtoto mdogo ameshika masikio yake kwa mikono, akionyesha kutofurahishwa na kelele au mazingira. Hali hii inaweza kuashiria mtoto anayeathirika na hisia au anahitaji mazingira tulivu.

Mwanamke amechanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishiriki kikamilifu katika mkutano au wosha, akionyesha kujiamini na umakini. Amevalia shati lenye maua na miwani, akionyesha uhuru na taaluma yake.

Wanawake wawili wanachunguza kitu kwenye kitabu wakiwa ndani ya jengo lenye sanaa ya ukutani. Mmoja amevalia kofia yenye manyoya na miwani akishikilia simu. Yule mwingine anaonekana kutoa maelezo akishika kifaa kidogo mkononi.

Mwanamke kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa umakini mkubwa. Amekuwa kando ya rafu iliyojaa vitabu vingi akipendekeza kuwa yuko katika maktaba. Mazingira yanayomzunguka yana mwanga mwingi na nafasi pana ikionyesha mazingira rafiki ya kujifunzia.

Mikono miwili imenyooshwa ikiwa imeinuliwa juu ya dots nyingi zilizo pangwa kwenye mistari zikifanana na maandishi ya braille hii inaashiria mchakato wa kusoma au kugusa picha inaweza kuwasilisha mawasiliano elimu au uzoefu wa watu wenye ulemavu wa kuona.

Wanawake wawili wamesimama wakiangalia karatasi, mmoja akiwa amevaa miwani na mwingine akiwa na sifa za down syndrome .Wanaonekana kujadili jambo kwa umakini huku watu wengine wakionekana nyuma wakiendelea na shughuli zao. Mandhari inaashiria mazingira ya ofisi au mkutano.